Mhudumu amevaa vazi la kujikinga kutikana na majanga kama vile covid au ebola. Amevaa gauni ya nyeupe, mashine ya kupumua, kilinzi cha macho, glavu na vilevile amebeba pambu mgongoni na akipuliza dawa sakafuni na chini ya meza .Na vile kwa umbali kuna mhudumu mwingine.

Kuna watu watatu katika picha hii, wawili wakiwa wa umri mkubwa na mtoto mchanga ambaye anaonekana kuletwa hospitali kutibiwa. Mhudumu anamdunga sindano huku mtoto uso wake unaashiria kuwa na uchungu kana kwamba anataka kutoa ulimi mkali. Nyuma kuna pazia na vilevile kuna dawati ambalo limesimamishwa pale

Kuna mhudumu anayeonekana kuwa mhudumu wa hospitali au maabara, ambaye amevaa vazi vazi rasmi la rangi nyeupe. Ameshika mpira wa rangi ya kijani na nyuma yake kuna mashine maalum ambapo inayoonyesha kwamba mgonjwa uweza kulazwa pale kama kitanda vile na vilevile kuna pazia kwa ukuta.

Picha hii inaonyesha pale ambapo kuna mgeni ambaye amekuja kufungua rasmi mradi huu ambao unaonekana kuwa ni mradi wa maji ambayo inapitia katika bomba na vile vile kuna wale ambao wanachukua picha na hata kurekodi na hivyo kutumika katika habari.

Kuna watu wawili ambao wanaonekana kuteka maji, mmoja akiwa na kibuyu, na mwingine ambaye amevaa shati ya rangi ya buluu, wanaonekana kusoma ile mita ya maji, maji ambayo yanotokea katika bomba, maalum. Na vilevile uko nyuma kuna mimea ya kijani kuonyesha kwamba inanawiri.

Kuna binadamu watatu hapa, wawili wanaonekana kuwa wahudumu wa afya yule ambaye amevaa kabuti au mavazi maalum la rangi nyeupe nyngine rangi ya samawati ambaye anaonekana kuwa msaidizi wake, na huyu mwingine kuwa daktari wa meno na vilevile kuna mgonjwa ambaye amelala chali na kuna mashine maalum imemlika kinywa chake na anaonekana kuhudumiwa meno.

Kuna watu wawili mmoja ambaye amelazwa katika kitanda anaonekana ni mgonjwa na mwingine ambate amesimama anakaa ni muuguzi au daktari wa meno ambaye anamshughulikia ,ukutanai umetindikwa posta ambayo imeandikwa kwa rangi ambayo imekolezwa na vile vile inaonyesha wizara ya afya ya Kenya.